Hii ni mlango ambayo kijikaratasi fulani imewekwa ambayo imeandikwa hakuna kupita kwa mwanafunzi. Hii ni onyo hakuna kupita. Hii kifaa imewekwa ili kusaidia wanafunzi wasipite maana hawafai kupita.

Hapa panaweza kuwa darasa la wanafunzi manake viti vya plastiki na meza vimeweza kuekewa wanafunzi ili waweze kukaa na kuekelea meza hizi kama mahali pa kuandikia katika darasa.

Hii ni ukurasa mmoja katika kitabu cha Kiswahili. Inaonyesha picha la lorry ambayo inabeba mchanga mzito. Picha ingine inaonyesha gari la moshi ambalo linapita kwenye reli na lina mabehewa mengi. Katika picha ingine inaonyesha baiskeli imebeba mizigo, mwendeshaji anakanyaga pedal na inaendeshwa vizuri.

Mwanamke ambaye anaonekana akiwa na tabasamu anaonekana akiendesha kifaa kama boti kwenye maji. Anaonekana kuwa amevalia nguo nyeusi iliyo na rangi nyeupe na anaendeha kifaa kama boti juu ya maji.

Hii ni nyumba ya ghorofa. Nyumba yenyewe inaonekana imejengwa vizuri. Madirisha yamefungwa, milango yamefungwa. Pale nyumba linakaa vizuri. Uwanja nje unakaa safi na unakaa imekauka.

Hii ni mtiani wa dini, baadhi ya maswali ambayo mwanafunzi ameambiwa katika mtiani huu, ni kwamba achore bibilia. Pia akaambiwa achore na atie rangi jua.

Hapa ni katika uwanja ,mwanamke mmoja aliye na ulemavu wa kutembea anaonekana akikimbia kwa kutumia kiti cha gurudumu. Naona anaonekana akiwa ameshikilia kiti hicho cha magurudumu. Anaendelea kukimbia kwa kutumia kiti hicho. Katika mbali kidogo watu wanayemtazama wanaonekana wakiwa wamekaa chini.

Hii ni mchezo wa soka bali wachezaji wanaocheza ni walemavu wengine wao wakiwa wanatumia vifaa vya kujisaidia ili kusimama wengi wao hawana mguu mwengine ila anayesaidia kuwachezesha hana mkono mmoja.

Hapa kuna wachezaji wa riadha. Wanaume wawili, mmoja ameweza kuinama na mwingine ameweza kulala chini. Mwingine ameweza kufunika uso. Hii ina maana kuwa, mmoja ameweza kuvunja rekodi, kwa kuwa kuna bodi ambayo imeandikwa, kavunja rekodi.